Wanawake wengi wamevalia buibui lenye rangi nyeusi na kukalia viti nyeupe. Wanaskiza mtu anayeongea na kuna kamera.

Watu wawili mmoja ambaye amevalia mavazi ya kihindi, mwingine shati na long'i nyeupe. Kwenye ukuta kuna michoro mbalimbali. Kuna mchoro wa kondoo na mwanamke ambaye ameshika mtu mwingine.

Ngoma tano, mtu ambaye amevaa long'i lenye rangi la samawati na viatu nyeusi amesimama

Hii na kanisa inayoitwa Mavuno Church na kuna watu wamekaa hapo wanaskiliza mtu ambaye amesimama hapo mbele na labda yeye ni kasisi anayewahubiria.